Mpira wa vikapu wakishindania mpira uwanjani. Mchezaji mmoja wa timu ingine, sare ya buluu ilioandikwa.

Tukio rasmi ambapo watu kadhaa wamevaa mavazi ya heshima. Iwemo wanaume aliyevaa suti ya nyeusi na mwingine suti ya blue wakiwa.

Kundi la watu waliovaa vazi la rangi nyeusi wakishangilia kwa wakishangilia bendera ya Kenya. Inaonekana ni tukio la sherehe.

Katika rasmi ambapo mwanaume na mwanamke wote wamevalia mavazi ya kitaalamu wanashikilia nyaraka au ripoti.

Kundi la mashabiki wakiwa wamejaa furaha kwenye jukwaa la uwanja. Wamevalia mavazi ya mitu wanaonyeshwa baadhi wakiwa na.

Nembo yenye mikono miwili imeungwa ikionyesha mshikano na umoja. Chini ya nembo kuna.

Watu waliovaa sare za kazi wakifanya kazi katika ofisi au kituo cha huduma wakiwa mbele ya kompyuta na wakiwasiliana.

Kundi cha wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani wakifanya mazoezi wamevaa sare nyekundu.

Kuapishwa kwa uongozi wa serikali. Kuna mtu anayehapa kwa kushika Biblia huko.